Wachezaji walemavu kutoka nchini Kenya, wa kike pamoja na wa kiume, wameweza kufuzu kisha kushinda katika michezo, na baadaye wameweza kutuzwa fedha na pia wameonekana kufurahi sana.

Kuna ujenzi unaoendelea mahali hapa. Mjengo huu, tunaona sehemu ya chini ishakamilika. Fundi hawa ambao wanaonekana wawili watatu hapo juu, bado wanaendelea na shughuli ya kuziba sehemu ya juu ambayo bado haijakamilika.